Naliona soko lililojaa matunda ya aina tofauti. Moja ni Maembe, pia mandizi na pia parachichi. Na nawaona wauzaji pia wanunuzi kukiwa na mzee mmoja ambae amelivaa shati la rangi nyeupe na anaonekana akichagua matunda.

Nayaona magari manne. Moja ni ya rangi ya samawati. Nyingine ni ya rangi nyeupe na mawili ni ya rangi nyeusi. Moja ya yale magari imewashwa mataa na mwangaza unaotokana na hayo mataa ni nyeupe na pia magari haya yana magurudumu.

Nayaona magari matano yakiwa yameegeshwa katika uwanja ulio na nyasi. Gari moja ni la rangi nyeusi, lingine ni la rangi ya samawati, lingine ni la rangi nyeupe na lingine pia ni la rangi nyeusi. Pia kunayo miti na mle mbali kuna watu ambao wamekusanyika.

NaViona viatu vilivyopangwa kwa taratibu, vingine ni vya rangi nyekundu, vingine ni vya rangi nyeupe na vingine ni vya rangi nyeusi. Pia kunaye mtu ambaye anapita akiwa amelivaa shati nyeupe na suruali nyeusi.

Nayaona magari sita: moja, ya yale magari ni ya rangi nyekundu. Manne ni ya rangi nyeusi. Na moja ni ya rangi nyeupe. Magari yote sita yana magurudumu na nyuma ya yale magari kuna Jumba la ghorofa.

Ninayaona maduka mengi, moja ikiwa imefunguliwa huku yale mengine yakiwa yamefungwa. Katika lile duka lililofunguliwa kuna mnunuzi ambaye amevaa nguo ya rangi ya samawati na pia kunazo soda zinazouzwa pale.

Namwona mvulana aliyenyolewa na akiwa amelivaa shati la rangi ya kijani akiwa amelalia meza iliyoundwa kwa mbao. Nyuma yake ikiwa ni kibanda ambacho kina mlango uliopakwa rangi ya kijani na ikiwa na maandishi ya mpesa.

Naziona soko zinazouziwa aina tofauti ya mboga, pia vitunguu, pilipili, dania, kunazo nguo ambazo zinauzwa pia na hata mikoba ya kubebea vitu. Namwona mtu ambaye amesimama akiwa amelivaa kofia na ameivaa shati.

Naiona kibanda inayouziwa shanga, pale naona shanga za rangi ya nyekundu, kuna rangi nyeupe, kuna pia rangi nyeusi, kuna rangi ya samawati. Pia ninamwona mtu ambaye amesimama kando akiwa amevaa suruali nyeusi.